Inaonyesha pundamilia mmoja akiwa porini , akisimama katikati ya vichaka na nyasi ndefu kavu. Pundamilia anaangalia moja kwa moja kuelekea kamera na mwanga wa asili unaangaza vizuri madoa yake meupe na meusi. Mandhari na mzunguko yanaaonyesha mazingira ya savanah yenye vichaka vidogo na nyasi ya manjano kahawia.

Inaonyesha makazi yaliyojengwa kwa mabati na udongo, sehemu ambayo inaonekana kuwa mtaa wa mabanda, mbele ya nyumba hizo kuna takataka nyingi zimetupwa hivo zikiwa maplastiki, karatasi, takataka zingine za majumbani. Taka hizo zimesambaa kwenye mifereji ya maji machafu ambayo inapita mbele ya makazi hayo.

Inaonyesha tumbili mkubwa akiwa amekumbatia mtoto wake kwa uangalifu watu wawili wamekaa juu ya majani ya kibichi mahali penye ma tumbili mkubwa anaonekana mwenye macho na tahadhari huku mtoto wake akiwa amejificha vizuri kifuani kwake kwa usalama.

Inaonyesha eneo la makazi duni au mtaa wa mabanda ambapo kuna uchafu mwingi na mazingira magumu ya kuishi. Watu kadhaa wanaonekana kwenye picha, kijana mmoja akiwa anachambua taka na wengine wawili wanaume, wamekaa na kusoma karibu naye. Mazingira yanaonyesha hali ya umaskini mkubwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati, plastiki, vifaa visivyo imara.

Inaonyesha twiga mkubwa akivuka barabara ya vumbi mbele ya gari jeupe, gari hilo lina tairi ya akiba limefungwa nyuma. Barabara inaonekana kupita katika eneo la porini au savannah huku majani marefu ya njano yakiwa pembeni. Anga ni la mawingu kidogo na hali ya hewa inaonekana kuwa ya joto au kawaida.

Inaonyesha ndovu mchanga akiwa anatembea kwa furaha katika mazingira ya porini. Tembo huyu anaonekana kuwa na ngozi ya rangi ya kahawia iliyopauka labda kutokana na mavumbi ya ardhi. Masikio yake ameshika juu kwa miondoko na mkia wake umesimama upande wa nyuma kuashiria kua anaweza kua anacheza au kuchangamka. Mandhari inayozunguka ni asili yenye udongo wa rangi ya kahawia na mimea michache ya kijani.

Inaonyesha vifaru wawili wakivuka barabara ya vumbi katika eneo la porini, vifaru hawa wanaonekana kuwa katika mbuga ya wanyama au hifadhi ya taifa, wakielekea upande wa barabara ya pili, mandhari inayozunguka ni asili yenye nyasi kavu, na vichaka na mti, ya porini inayotanda hadi kwenye upeo wa macho.

Inaonyesha swara ndume mwenye pembe zilizopinda kwa mviringo akila majani porini. Swara huyu yupo kwenye mazingira ya asili ambayo yenye nyasi nyingi na vichaka vidogo vidogo rangi ya mwili wake niya kahawia yenye umengaa na upande wa chini wa tumbo nimweupe.

Inaonyesha mchanganyiko wa mandhari ya asili na ya mjini katika jiji la Nairobi, Kenya, mbele ya picha kuna twiga anayeonekana amesimama katika mbuga yenye miti, ya aina ya acacia ambayo ni ya, kawaida katika savannah za Afrika, twiga huyu ni mrefu na anaonekana kutulia katika mazingira ya asili.

Inaonyesha simba jike akiwa ndani ya eneo lililozungushiwa uzio wa waya. Simba huyu anatazama moja kwa moja mbele na ulimi wake umetoka kidogo kama vile kuonyesha au kulamba sehemu ya uzio. Macho yake ni makubwa na ya kuvutia yakionyesha mchanganyiko wa upole na nguvu.

Inaonyesha kikundi cha vijana waliovaa mavazi ya kitamaduni. Wakitumbuiza au kucheza ngoma ya asili ndani ya jumba kubwa lenye viti vingi vya kukalia. Wamevalia mavazi ya madoadoa ya wanyama na baadhi yao wamevaa kofia au mapambo ya manyoya meupe na meusi kichwani. Mazingira yanatoa taswira ya maonyesho au tamasha la tamaduni.

Inaonyesha mwanaume aliyeketi kwa mbele ya troli kubwa lililobeba madumu mengi ya plastiki, baadhi yakiwa ya rangi ya njano, nyeusi, bluu na nyekundu, madumu hayo huenda yatumiwa kubeba, au kusambaza maji au bidhaa nyingine.

Inaonyesha ndege wa porini wa aina ya mwewe au tai, akiwa amekaa juu ya tawi la mti. Ndege huyu ana manyoya ya rangi ya kahawia, mdomo wa manjano wenye ncha kali ya kukamata mawindo na miguu ya manjano iliyo kucha ndefu na kali. Anaonekana kuwa makini, akiangalia chini kwa umakini kama vile anatafuta chakula au akichunguza mazingira.

Inaonyesha kundi la korongo wa taji waliokusanyika karibu na eneo la maji. Korongo wa taji ni ndege wa kitaifa wa Uganda, hupatikana pia katika maeneo ya Afrika Mashariki. Wana tabia ya kuwa watulivu wenye maonekano mazuri, hupendelea maeneo yenye maji.

Inaonyesha mandhari ya jiji la Nairobi , ambalo ni mji mkuu wa Kenya . Katika picha tunaeza kuona majengo marefu ya kibiashara na ofisi mbali mbali. Yakiwemo Kenyatta International Conference Centre, ambalo lina umbo la kipekee linalojitokeza kwa urahisi.

Inaonyesha watu watatu wakipanda mlima wa kijani, wakiwa kwenye matembezi ya kupanda mlima, wawili kati yao wanavaa fulana ya rangi ya zambarau, wanamsaidia mwenzao aliye katikati ambaye anaonekana amechoka au amekwama.

Inaonyesha kifaru mdogo akiwa katika, eneo la wazi lenye nyasi kavu, kifaru huyo, anaonekana kuwa ametulizwa kwa mshale, wa dawa, nyuma ya kifaru kuna mtu aliyevaa sare za kijani, huenda ni mlinzi wa wanyama pori au daktari wa wanyama.

Inaonyesha barabara yenye magari mengi yaliyosimama au kusonga pole pole, jambo linalo ashiria msongamano wa magari. Kushoto kuna njia ya waenda kwa miguu na kulia kuna majengo marefu ya kibiashara na makazi yenye rangi mbali mbali.

Inaonyesha kituo cha mabasi katikati ya jiji, kuna watu kadhaa wamesimama karibu na matatu ambalo limeegeshwa kando ya barabara. Baadhi ya watu wanaonekana kupanda au wakijiandaa kupanda matatu hiyo, huku wengine wakizungumza au wakisubiri, majengo marefu ya ofisi yako nyuma yakionyesha yakuwa hii ni sehemu katikati ya jiji huenda ni Nairobi.

Inaonyesha tanki kubwa la maji lilowekwa juu ya jengo la matofali mekundu. Tanki hilo lina umbo la silinda na linaonekana limechoka na kugeuka rangi likiwa la bomba kubwa upande mmoja. Pembeni ya tanki, kuna ngazi ya chuma ya wima kwa ajili ya kupanda juu ya tanki.

Inaonyesha eneo lililojaa taka nyingi karibu na mto au sehemu yenye maji, taka hizo ni za aina mbalimbali, zikiwemo mfuko wa plastiki, nguo, karatasi, maboxi na vyombo vya plastiki, mazingira haya yanaonekana kuwa machafu sana na yanayoashiria uchafuzi mkubwa wa mazingira, hasaa wa vyanzo vya maji.